Chini ya jua la asubuhi, mkulima ananyoosha mgongo wake huku akishika mtungi wa kupulizia dawa. Kwa makini ananyunyuzia dawa kwenye mimea yake ya kijani mbichi wakihakikisha hakuna wadudu wala magonjwa yatakayo athiri mazao.

Kando ya mtungi wa maji ya kunawa mkono maafisa wa afya wamesimama kwa utulivu wakiwa wamevalia sare na vifaa vya kinga, mtungi huo umewekwa kwa uangalifu ukiwa na sabuni na besheni chini yake ishara ya kuhimiza usafi wa mkono.

Ndani ya gari la wagonjwa kuna mazingira ya araka utulivu na uokoaji, machela imetandikwa tayari huku kutu zikiwa zimejaa vifaa vya kisasa kama mitungi ya oxygeni mashine ya kupima hali ya mgonjwa na dawa za dharura .

Mikono yenye umakini imeshika chupa ndogo ya plastiki ilyojaa vidonge vya kung'aa kama dhahabu. Taratibu chupa inainamishwa na vidonge vichache vinamimika kwenye kiganja cha mkono wa pili. Mng'ao wake wa rangi ya manjano huashiria afya, matumaini na utunzaji wa mwili. Huu ni wakati wa kuchukua hatua ya kujali afya kwa uzito na utaratibu wa kila siku.

Ndani ya humba cha upasuaji, madaktari wamevaa mavazi ya upasuaji wakijikita kazini kwa umakini mkubwa. Mwanga mkali wa taa unamulika eneo la upasuaji huku vifaa vya kisasa vikifanya kazi kimyakimya. Kila hatua yao ni kwa usahihi kila pumzi yao ikielekezwa kuokoa maisha,

Katika chumba cha kliniki mgonjwa amelala kwa utulivu huku daktari akichunguza ndani ya mdomo wake kwa kutumia tochi na kifaa maalum. Daktari huyu amevaa glovu na barakoa akihakikisha usafi wa tahadhari. Ni ukaguzi wa kawaida lakini muhimu unaolenga kugundua matatizo ya meno hizi au koo mapema kabla hayajaleta madhara mapema.

Daktari akiwa amevalia sare zake za kazi, anainama kwa makini kumwangalia mgonjwa mdomoni kwa kutumia taa ndogo. Mgonjwa amelala kiyma akisikiliza maelekezo. Ni hatua ya awali ya uchunguzi ambapo uangalifu, utaalam na mawasiliano ya moja kwa moja kati ya mgonjwa na daktari huleta matumaini ya uponyaji.

Paketi ya dawa imeandikwa CBD Pain Cream Double Strength, ikiwa imeundwa kwa matumizi ya kupunguza maumivu ya misuli na viungo. Ubunifu wa paketi ni wa kisasa, ukiashiria tiba bandala ya kuaminika. Maneno haya yanaonyesha nguvu ya dawa inayolenga kutoa nafuu ya haraka. Ni mchanganyiko wa sayansi, tiba, asilia, na utunzaji wa afya binafsi.

Mtoto mdogo amebebwa kwa upendo mkononi mwa mama yake, huku mhudumu wa afya akimpa chanjo. Uso wa mamake unaonyesha utulivu na amani, akimfariji mwanawe kwa pole. Chanjo hii ni zaidi ya shindano, ni ya ahadi ya afya. Kinga dhidi ya magonjwa na mwanzo wa maisha ya matumaini.

Juu ya meza safi kuna glasi ya maji iliyojaa pakiti ya dawa ya coil iliyowazi na tembe chache tayari zimetolewa, mandhari hii inaonyesha utaratibu wa kiafya, mda wa kuchukua dawa labda baada ya chakula au kwa maelekezo ya daktari, kila kipengele hapo mezani inaonyesha muhimu wa kujitunza.

Ndani ya shuka nyekundu, kuna vitu visivyo vya kawaida. Majivu, manyoya, ngozi ndogo na vifurushi vya manjano zimefungwa kwa uzi. Inaonekana kuwekwa kwa mpangilio maalum, vikibeba hewa ya usiri na nguvu za kiimani.

Viongozi mbalimbali wamesimama karibu na tangi la maji wakati wa hafla ya uzinduzi wa mradi wa maji. Mgeni rasmi anakata utepe kuashiria kufunguliwa kwa mradi huo. Karibu nao kuna watu waliovaa rasmi, waandishi wa habari na mwananchi waliokuja kushuhudia tukio hilo. Mitungi ya maji imepangwa pembeni ikiashiria kuwa mradi huu ni wa kusambaza maji safi kwa jamii.